Ukuta wa jengo umechorwa picha ya kuvutia ya safina ya nuhu. Safina hiyo inaonekana ikibeba wanyama mbalimbali kama tembo, simba, twiga na samaki wanaoruka juu ya maji ikionyesha mandhari ya amani, ushirikiano wa viumbe. Juu ya mchoro maandishi yanasomeka Noah's Ark yakidokeza dhima ya hadithi au mafunzo ya kidini kwa watoto.

Bango lenye maneno play, learn and grow together yaani cheza , jifunze na ukue pamoja. Chini ya bango hilo kuna picha mbili za mtoto anayeandika kutumia mikono tofauti.

Mwanamichezo kutoka Kenya aliyeketi kwa benchi la mazoezi na kunyanyua vyuma. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi yenye mapambo meupe, akiwa karibu na vifaa vya kuinua vyuma.

Jengo la ghorofa tatu lenye ukuta wa mawe Lina madirisha mengi. Limezungukwa na ua wa manjano, huenda ni shule au ofisi ya serikali.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha mbao chenye mto mwekundu amevalia koti nyekundu na suruali nyeusi. Ana miguu bandia na kijiti chake cha kutembelea alichokiweka pembeni mwa kiti.

Vitabu vya somo la kompyuta science kwa darasa la saba vimepangwa juu ya meza. Vitabu hivyo vimechapishwa na Longhorn publishers na vinawakilisha vifaa rasmi vya kompyuta katika muktadha wa shule za msingi.

Jengo la shule lililotengenezwa kwa milango na madirisha ya blue . Kwenye kuta zake kuna michoro iliyochorwa pale. Lina paa lililotengenezwa na mabati. Mbele yake kuna mimea iliyopandwa kwa mstari na ni ya rangi ya kijani.

Wanariadha wawili wakiwa katika mbio, mwanariadha wa kulia amevaa jezi nyekundu iliyo andikwa Kenya na jina Kimani, mwanariadha wa kuchoka amevaa jezi ya manjano yenye maandishi "guide", mbio za watu wenye ulemavu wa kuona maandishi ya "guide" yanaonyesha kuwa mwanariadha wa jezi ya manjano ni mwongozo wa njia kwa mwanariadha mwenye ulemavu.

Jengo jeupe lililopambwa kwa michoro ya wanyama mbalimbali kama twiga, chui, tembo kwenye ukuta wa mbele. Paa ni la rangi ya kahawia na upande wa kushoto kuna mlango mwekundu unaonekana wazi pamoja na madirisha kadhaa yaliyopangwa kwa mpangilio.

Mlango wa mbao ambao imebandikwa karatasi yenye ujumbe wa tahadhari, no exit for student . Hakuna wanafunzi wanaoruhusiwa kupita kwenye huo mlango.